Picha hii inaonyeshana mimea iliyopangwa kwa hali ya kisasa ambayo inasaidia mazingira katika uhifadhi.

Picha hii inaonyeshana ni katika hali ya kilimo ambapo ni mifereji inayotumika kutolea maji ili kunyunyuzia mimea. Ni njia inayotumika katika sehemu ambazo inapata mvua hafifu.